Mojawapo ya tambulizi katika nchi yetu ya Kenya ni mbio wakenya wengi wamejiingiza katika kupigania medali mbalimbali katika ulimwengu na medali hizi huletea sifa taifa letu la Kenya, Kimani akiwa mojawapo ambaye ameshinda anaonyesha umahiri wake na jinsi ambavyo analetea sifa taifa letu.

Kwenye kitabu cha lugha ya kiswahili kipindi cha pili watoto wanasoma lishe bora wanasoma matumizi ya hiki na hivi kisha wanasoma kupitia kwa michoro pamoja na maneno kwa mfano hiki ni kitabu , hivi ni vitabu , hiki ni kiatu, hivi ni viatu.

Kabati hili linaonyesha jinsi ya kuweka na hata kuhifadhi vitu ambavyo vinaweza kupatikana darasani. Kabati hili ambalo lina faili katika sehemu moja na ambalo lina chombo cha kubeba maji katika sehemu nyingine ni mojawapo ya vitu ambayo husaidia ili kuleta mpangilio darasani.

Kocha akiwa anawashauri wachezaji wake ambao wanaishi na ulemavu wakiwa katika shughuli za kufanya mazoezi katika uga huu au uwanja huu. Kocha ambaye anaonekana kuwaonyesha na kuwadhihirishia jinsi ambavyo wanaweza kucheza vizuri anawatazama kwa makini.

Kwenye meza hii inaonekana tarakilishi ambayo ina usajiri wa naa cha tano. Tarakilishi hii ambayo ni ya rangi nyeusi inavidude ambavyo vinamwezesha mtu kufinya ili angalau kuwasilisha kile ambacho anafaa kuwasilisha.

Watu wanaoishi na ulemavu wakiwa wamekaa katika magari yao rasmi ya kutembea. Wakiwa wamevaa nguo ambazo ni nyekundu, zikiwa na jina la Kenya na nguo ambazo ni nyeusi kule chini na viatu vya rangi nyeusi na samawati, wakiwa pamoja wakiwa wamefurahia.

Mazoezi ni jambo la muhumi katika maisha ya binadamu. Hellen Wawira ambaye ni mmoja wa wakenya aliyezaliwa katika mwaka wa elfu moja kenda mia tisini na mbili, Aprili kumi na tano anajizoesha katika kubeba na kuzusha aina hizi za michezo ili akaweza kubo.

Mkenya Samuel Muchai ambaye yuko katika upande wa kushoto akiwa akielekezwa na mwelekezi wake ambaye anaitwa Jean Kipchumba . Mkenya huyu aliyezaliwa Disemba ishirini na sita mwaka wa elfu moja kenda mia themanini na tisa ni mkimbiaji wa mbio za mita elfu tano ambaye ana ugumu wa kuona.

Wakenya wawili mmoja akiitwa Nancy Cherangat Koech amabye ni mmoja wa wakimbiaji wa mbio za masafa ya elfu moja na mia tano ambaye ana ulemavu wa kutoona vizuri amepigwa picha pamoja na mwingine ambaye amevaa jezi la lililoandikwa Kenya .

Mchezaji abaye anaonekana kuwa mlemavu na akiwa ameketi katika kiti chake cha ulemavu, akiwa anarusha mkuki akiwa amefurahia mchezaji huyu ambaye amevaa miwani na akiwa na mashabiki ambao wanaonekana katika upande mwingine, anarusha mkuki kiasi kwamba anashiriki katika mchezo.

Kwa hiki ambacho kinaonekana kuwa darasa, kina sheheni viti vya mbao ambavyo vinakaliwa na wanafunzi. Kule nyuma panaonekana kuwa na mlango pamoja na ubao wa rangi nyeupe ambao upo katika ukuta, viti hivi ambavyo vimepangiliwa vinaonekana kuwa vinawasaidia wanafunzi.

Chuma almaarufu mlingoti, ambacho kinaonekana juu sana na kule kwingine tunaona mawingu na anga ambao ni safi. Tunaona, miti ambayo ni ya rangi ya kijani ambayo imezingira mlingoti huu na zaidi miti hii nayo iko katika rangi ya kijani.

Mtaala mpya wa umilisi yaani competency based curriculum ni mtaala ambao umeelekeza katika masomo ya mazingira katika grade ya pili utapata yaani kuna mambo ambayo wanafanya ili kuhakikisha kwamba mazingira yao yameboreshwa.

Kwenye ukuta huu unetandikwa ratiba ya masomo ya mwalimu ambaye anafunza shule ya Thika Road Christian Junior School. Ratiba hii ambayo inaeleza jinzi ambavyo mwalimu huyu atakuwa anafunza masomo yake. Inaonyesha jinzi ambavyo ratiba ni muhimu katika masomo.

Mazingira haya ambayo ni mazingira ya shule, yanaonekana kuwa mazingira shwari katika shughuli ya kusoma. Nyasi ambayo inaonekana katika rangi yake ya kijani, sakafu ambayo imeoshwa vizuri, na majumba ambayo yameshitiliwa vizuri, yanaweza kuonyesha umahiri katika sehemu na sekta ya kusoma.

Sehemu hii ambayo inaonekana kuwa na mlingoti ambao ni wa kupeperusha bendera, huwa ni sehemu ya wanafunzi kuja na kusikiza yaani gwaride. Sehemu hii ambayo kule nyuma pia ni sehemu ya kusimama iwapo Pana mkasa wa moto inaonyesha kuwa shule hii ina vizuizi dhabithi wakati ambapo wanatarajia mkasa.

Maji ni uhai, bango hili ambalo linaonyesha jinsi ambapo kila tone la maji linaweza kuokoa maisha ya binadamu. Inaonyesha mahali ambapo tunaweza kupata maji, matumizi ya maji, na jinsi ambapo tunaweza kuyahifadhi maji kwa njia ya kipeke.

Kwenye mlango wa gredi ya kwanza cha panaonekana mwalimu Agnes ambaye ameandika jina lake na ambaye anawakaribisha kila mmoja ambaye anaingia katika gredi hii ya kwanza, bango hili kwanza nila kutambulisha darasa lake, pili niya kuwafanya wote wanaoingia darasa hilo kujihisi kwamba wamekaribishwa.

Mlango huu wa rangi nyekundu unaonekana kuashiria kwamba ni mlango wa gredi ya sita cha na mwalimu wa gredi hio anaitwa mwalimu Imoli, mlango huu unadhihirisha kwamba unapofika hapa hauwezi kukosa kujua kwamba huu mlango ni wa gredi fulani ambayo inaelekezwa na mwalimu fulani.

Viti hivi vinaonekana kuwa vimepangwa vizuri katika eneo hili, viti ambavyo ni vya mbao na chuma vimepangiliwa kwa mpangilio sawia kuashiria kwamba angalau hapa ni mahali pa kusoma ama mahali ambapo watu hungoja shughuli na huduma.

Tarakilishi hii ambayo imewekwa kwenye meza ni mojawapo ya kifaa ambacho kinatumika katika masomo. Tarakilishi hii ambayo huwa na kitanza mbali na huwa na kibodi na huwa na televisheni ambayo inatumika katika shughuli ya masomo ni mojawapo ya chombo ambacho husaidia sana katika masomo.

Chati hizi ambazo ni za rangi mbalimbali, chati nyakundu, chati nyeupe, chati ya samawati, chati ya machugwa zote zimeekwa hapa ili angalau ziweze kuuzwa. Chati hizi mara nyingi husaidia katika shughuli ya masoma.

Bango hili linaonekana kutoa habari kuhusu jinsi na umuhimu wa misitu ambayo ni kizazi kijacho bango hili ambalo linaonyesha aina ya misitu ambayo inaonyesha vitu ambavyo uweza kusababisha madhara kwenye misitu uweza kuathiriana na mambo ,,,.

Kwenye ukuta huu pamechorwa picha ambazo zinasaidia wanafunzi kusoma. Wanafunzi ambao ni wa chekechea wanajifurahisha katika kuangalia picha hizi na hata kuzitumia katika hali ya kusoma. Picha hizi ambazo zimegawika katika sehemu mbili, ya kushoto na ya kulia, zinaweza kutumika ili kunufaisha masomo.

Je, unajua kwamba unaweza kutumia mitandao ya intaneti ama wavuti katika minajili ya masomo , watu wengi wameweza kujiendeleza katika njia hii , kwamba unaweza kuingia katika kompyuta yako na ukaweza kujifunza mambo mengi kupitia kwa njia ya intaneti kwa hivo ni mbinu ambayo imekuja ufumbuzi ambao huwasaidia wanafunzi ,walimu hata wote ambao wanataka kusoma.

Aliyekuwa gavana wa Nairobi almaarufu Mike Mbuvi Sonko, akiwazuru walemavu ambao ni wa bondia na kupiga picha pamoja nao. Kwa ajili ya kuwatia motisha kwamba, pia nao wanaweza katika shughuli ya michezo ambayo wanaifanya.

Kitabu hiki cha hadithi ambacho ni cha Ayubu mashakani kilicho andikwa na John Habwe ni moja wapo ya vitabu ya bebea na kipepeo ambacho husaidia wanafunzi ili kuzisoma hadithi kuelewa na hata na kuwa naujuzi wa jinsi ya kuzungumza lugha ya kiswahili.

Kwenye ubao huu unaonekana mchoro wa alfabeti za ka . Alfabeti ambazo zinatumika katika mambo mengi ya kuandika majina kwa mfano Kenya aight kettle ni mojawapo ya njia ya kuwafundisha watoto. Kwenye ukuta pia tuna jina ya miezi ambayo ni Januari , Februari , Machi ma kadhalika.

Mazingira haya yanaonekana kuwa mazingira ya shule. Kwenye kuta za madarasa haya wanaonekana kuchora vizuri baadhi ya wanyama wa porini. Wanaonekana kuchora Twiga, wanaonekana kuchora Ndovu, wanaonekana kuchora Kangaroo, wanaonekana kuchora Nyani na wanyama wengine ambao wanaonekana katika picha hii.

Mwanadada ambaye anaishi na ulemavu lakini ambaye anajituma sana katika mchezo wa kucheza kandanda. Mwanadada huyu ambaye amevaa jezi ama sare rasmi za nguo ya Kenya anaonekana kufurahia mchezo, na anaonekana kuwa ni mtu mkamavu katika mchezo huo.

Tarakilishi mbili ambazo zipo mezani, pamoja na vitabu vingine ambapo vimerundikwa kwingine na vitatu ambavyo viko karibu na tarakilishi hizi. Tarakilishi ni moja wapo ya mbinu ya kujifunza, hasa kujifunza kwa darasani.

Mazingira haya ni mazingira ya shule. Inaonekana shule ambayo ina madarasa ya chekechea ama madarasa ya Chini kule, kunaonekana bendera kunaonekana michoro, ambayo inaafiki kwamba eneo hili ni mazingira ya shule ambayo watoto husoma.

Bango la kuonyesha mwelekeo almaarufu direction , katika shule hii ya upili kuna ofisi iliyoko katika upande wa kushoto, na unapofika katika bango hili unaweza kuona mahali ambapo unaweza kuhudumiwa, na mahali ambapo unaweza kupokea huduma ambazo unazihitaji.

Hii ambayo ipo mbele ya madarasa haya inaonekana kuwa na mlingoti. Mlingoti huu ambao labda mlingoti ambao hutumika kupeperusha bendera ni mojawapo ya vitu ambavyo vinavuniwa sana katika shule nyingi. Sehemu hii ambao inoonekana kuwa safi, ni mojawapo sehemu ambapo wanafunzi husimama.

Mpangilio wa darasa kwa ndani husaidia sana, hasa katika kujifunza na katika kuendeleza mazingira mazuri ya mwanafunzi anapokua kwenye darasa hilo. Kupangilia darasa husaidia sana akili ya mwanafunzi. Kwa hivo mwanafunzi anapokua darasani katika darasa ambalo limepamgwa vizuri, humsaidia sana katika kujifunza.

Bango hili ambalo huonyesha sehemu ya kusimama wakati mkasa wa moto hutokea almaarufu fire assembly point hupatikana katika shule au majumba mengi ili panapotokea mkasa wa moto, watu wote huja hapa ili angalau hujisitiri na changamoto hiyo.

Mchezaji huyu, ambaye ako katika shughuli ya kupiga mazoezi, anaonekana kuwa mtu anayeishi na ulemavu. Ila , ulemavu huo haujamzuia kufanya lolote kwani , anaingia katika mazoezi kila wakati ili kujinufaisha .

Wanafunzi hawa wamo mbioni wakiwa wameshimana mikono, kisha wenzao na walimu wamekaa kwenye viti, wakiwatazama wanafunzi hawa ambao wanaonekana kuwa na shawasha na hata umaarufu katika kukimbia wako katika mchezo ambao unapatikana shuleni.

Watu wanaoishi na ulemavu pia wanaweza kushiliki katika michezo. Mwanadada huyu anawakilisha taifa la kenya katika michezo na amefurahia kusukuma gurundumu lake ili agharau kupigana na wenzake kutetea medali au kushindana na wenzake katika michezo.

Kuna aina nyingi ya masomo katika shule na mojawapo ya masomo ni masomo ya dini, pale ambapo watu hujifunza kuhusu mambo mbalimbali. Kwa mfano, je Samueli aliitikia vipi mwito wa Mungu alipoiitwa na Mungu kwenye Bibilia? Kwa hivyo mambo haya ni mambo ambayo wanafunzi wetu hujifunza darasani na huwasaidia katika maisha.

Michoro hii inaonekana katika mojawapo ya ukuta, ambazo ziko, katika mojawapo ya darasa. Kuta hizi ambazo zinaonyesha miezi ya mwaka ambao tunayo na michoro ya alfabeti. Zinaonyesha vizuri jinsi ambavo inainenda. Kuna Oktoba, Novemba, Disemba kuna M,N,O,P,R na S.

Katika viwango vya chini vya elimu mara nyingi mwalimu hutumia michoro na maandishi ili kuweza kufanya wanafunzi wakaweze kuelewa Kwa mfano iwapo kuna gari lazima gari hilo liwekwe kwenye picha na maelezo yawepo iwapo kuna garimoshi ,garimoshi Hilo lazima liwekwe na maelezo iwapo kuna baiskeli basi lazima baiskeli hiyo iwepo kwenye mchoro ili mwanafunzi aweze kuelewa kile ambacho anakisoma .

Mkenya huyu ambaye anaonekana kuwa katika shughuli ya kuendesha mashua ana umakini katika bahari hii, yule mkenya huyu ambaye anaonekana kuangalia mbele ana umahiri wa kuendesha mashua hii kwa hali ya juu sana.

Wachezaji wa mbio wakiwa katika mbio zao, wakiwa wanashiriki na ushindani mkubwa, Mchezaji ambaye amevaa sare ya timu ya kenya ambaye anaitwa Kimani, anaonekana kuwa ndiye ambaye ameibuka mshidi katika mbio hizi na anaonekana akiwa na tabasamu.

Wakenya hawa ambao tayari wamekwisha kushinda uthamini wa shilingi milioni tano wanasimama na bango la uthamini huo wakiwa wamekabidhiwa na shirika la wanao kuwa na ugonjwa wa kifafa katika taifa la Kenya.

Kuwaelimisha watoto wakiwa wadogo ni jambo la busara na jambo la muhimu, hasa wanapokua kwenye meza na wanapoendelea kula ni vizuri wazazi na hata walimu kuwafunza watoto hawa jinsi ya kuwa na maadili katika meza wanapokula, na njia hii huwasaidia sana wanapokua wakubwa ili wakaweza kuwa na maarifa ya jinsi ya kuwa na manufaa katika ulimwengu.

Aliyekua waziri wa elimu aliyejulikana Machogu alihusika katika miradhi mingi ya serikali na baadhi ya miradhi hiyo ni ujenzi wa shule ama kuhidhinisha shule yaani Kenya institute of special education waziri huyu aliweza kutoa hisia zake katika kongamano hili .

Chumba hiki ambacho kimebeba viti ambavyo vimepangwa kwenye fole nzuri, ni mojawapo ya vitu ambavyo vinapatikana katika chumba hiki. Viti ambavyo vimeorodheshwa vizuri katika chumba hiki vinaonyesha kwamba chumba hiki huenda kikawa ni chumba cha masomo.

Mwanaume huyu ambaye anaonekana kujisukuma kutumia gurudumu lake anaonekana kuwa kubeba vitabu ambavyo ni vya kusoma hali hii inaonyesha kwamba hata walemavu wanaweza kutia bidii katika masomo na kufaulu katika nyota zao za maisha.

Tarakilishi ambazo zimewekwa kwenye chumba kimoja ili angalau zikasaidia katika shughuli ya masomo. Tarakilishi hizi ambazo zimewekwa kwenye meza na kisha nyuma yake kukawa na viti ni tarakilishi ambazo zinasaidia sana katika shughuli ya kimasomo katika shule nyingi.

Kitabu cha somo la kifaransa cha gredi ya nne ambacho katika jalada lake wanaonekana watoto ambao wanacheza mchezo. Watoto wawili ambao wanashika kamba na mwingine ambaye anaruka kamba wanaonekana na kutazama mchezo ambao unapendeza.

Kwenye ukuta huu pana alfabeti ya A hadi Z, alfabeti hizi ambayo hutumiwa na wanafunzi almaarufu wa chekechea ili kusoma, inaweza kumsaidia mwanafunzi akawa na uwezo wa kuunda maneno, akawa na uwezo wa kusoma kwenye chini ya alfabeti hizi neno happy imeandikwa.

Ni ubao huu ambapo pana rula ya rangi ya manjano. Kuna alfabeti za lugha ya kiswahili ambazo zimeandikwa. Alfabeti hizi ambazo zimeandikwa siku ya ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano imeonyesha herufi kubwa pamoja na herufi ndogo.

Michezo ya watoto hasa michezo ambayo inayopatikana katika picha hii ni mojawapo ya michezo ambayo inapatikana katika shule za msingi na chekechea. Michezo hii huwafurahisha watoto wanapoingia na kushiriki katika michezo hii katika shughuli zao za masomo.

Hawa ni wakimbiaji ambao mmoja wao amejilaza chini katika uwanja hajulikani iwapo amepata ajali au amemaliza kukimbia katika kule nyuma tunaona kwamba mtu huyu ameweka rekodi mpya ya saa nne na sekunde nyingi.

Kwenye uwanja huu, kunaonekana kuwa na mchezo na mchezaji huyu ambaye ni wa kuruka anaonekana kuwa ndipo ameruka na akaweza kufika chini ya uwanja. Baadhi ya michezo hii ambayo ina shabikia na watu wengi, inaweza kunufaisha wachezaji pia na wale ambao huja kutazama.

Mchezo wa walio na ulemavu ni moja wapo ya mchezo ambayo ina sheheni katika taifa letu la Kenya. Wachezaji hawa ambao wamevaa nguo zilizoandikwa team Kenya, mwanzo ni nyekundu ya juu na kisha rangi ya kijani kule chini na socks za rangi ya kijani wanaonekana kuwa katika shughuli ya kucheza.

Mazingira haya ni mazingira ya michezo ya watoto wa shule ya chekechea mazingira haya ambayo yana michezo mengi michezo ambayo ya kuruka michezo ambayo ni ya biringisha ni mojawapo ya njia ya kufurahisha watoto wanapokua shuleni

Katika chumba hiki panaonekana kuwa na tarakilishi mbalimbali na chumba hiki ambacho kinaonekana ni chumba cha kusomea , wanafunzi wengi huja na kuketi hapa Ili kutumia tarakilishi kwa ajili ya masomo. Kule nyuma pia pana tarakilishi ama kifaa cha kutoa baadhi ya vitu ambavyo huweza kuwa imetolewa katika tarakilishi, kwa lugha ya kimombo huitwa Printer .

Mazingira haya ambayo yanaonekana kuwa mazingira dhabiti yanaonekana kuwa mazingira ya shule. Shule hii ambayo ina ghorofa zaidi ya moja imewekwa katika mazingira mazuri ambayo yana mimea ambayo huleta hewa safi, yana nyasi ambayo huleta urembo katika au kuonekana kwa shule nzima.

Kwenye ukuta huu kuna mchoro ambao ni mchoro wa kuvutia. Mchoro huu ambao unaafiki na kuonyesha mashua ambayo walioingia Nuhu na nyumba yake, Ni mojawapo ya michoro ambayo utaipata katika shule nyingi ili kuwasilisha ujumbe na hata kutumika katika masomo.

Watu ambao wanaishi na ulemavu pia wanaweza kucheza michezo na wakaweza kufurahia, timu hizi mbili za watu ambao wanaishi na ulemavu wanapigania mpira kiasi kwamba wana ule uhuru wa kucheza na hata kuwa washindani katika ligi mbalimbali za taifa la Kenya.

Nyota ya kiswahili ya kredi ya pili, mojawapo ya kitabu ambacho kimeidhinishwa cha lugha ya Kiswahili ambacho kimehidhinishwa na shirika la KICD shirika ambalo huidhinisha vitabu katika taifa letu la kenya.

Mtandao, tovuti na mambo kama hayo ni vifaa ambavyo husaidia masomo kupiga hatua, vifaa hivi vinaweza kupatikana kwenye kompyuta ama kwenye simu za mkononi, mwanafunzi yeyote ambaye angependa kubobea katika utafiti wa mtandaoni anaweza kutumia vifaa hivi ili kujiendeleza kimasomo.

Kocha wakiwa na mchezaji ambaye anaonekana kuwa mlemavu, kocha akiwa amemshikilia chombo cha kufanya bondia, mchezaji huyu anaonekana mchezaji ambaye ana mazoezi ya mchezo wa bondia na kwa hivo anapata ushauri kutokana na kwa kocha wake.

Wakimbiaji wakike na kiume wakionekana kupiga misuli katika uwanja ambao hauonekani vizuli ni uwanja gani, lakini wachezaji hawa wanaonekana kuwa na umahiri, wakiwa na furaha ya shuguli nzima ya kufanya mazoezi.

Mtungi ya gesi pamoja na kifaa cha kuzima moto inaonekana katika dirisha hii. Mtungi hii ya gesi ambao hutumika katika shughuli mbalimbali inaweza kusababisha Moto pindi tu inapowaka, lakini inapowaka basi pia tuna kizima Moto ambacho kimepachikwa pale Ili angalau kuangalia mikasa ya Moto inapotokea.

Mchezaji mlemavu, akiwa anakimbia na mchezo wake wa kukimbiza baiskeli yake kwenye uwanja huu. Anaonekana akiwa ametazama mbele kwa umakini na zaidi anaonekana akiwa akitabasamu kiasi kwamba yuko katika mbio na anashindana katika mchezo huu.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho hutumika kuhifadhi na kuhakikisha kwamba kuna mpangilio wa kuhifadhi vitu katika chumba hili. Kifaa hiki ambacho kimewekwa faili mbalimbali za rangi mbalimbali zimewezesha ili angalau kuleta kunadhifika na kufanya kwamba kuwe na mpangilio katika chumba hiki.

Bango hili ambalo linatoa habari jinsi ya kudhibiti taka kwenye shule na mazingira, ni mojawapo ya bango ambazo utazikuta katika shule na hata katika mazingira. Mabango haya ambayo yanatoa habari muhimu jinsi ya kupunguza na kutumia tena taka ambazo zinaweza kutumika ni mojawapo ya vitu ambavyo husaidia mazingira.

Bango hili ambalo linapatikana kwenye shule moja linaonyesha sheria ambazo wanazifuata katika shule hii, shule hii ambayo inapenda kuskiza na kufuata sheria imeorodhesha vitu muhimu kwenye shule ambavyo vinaezafuatwa na wanafunzi pamoja na walimu.

Kwenye ukuta huu au sakafu, inaonekana kuwa kuna rula ambayo ni ya kupima urefu wa vitu. Kifaa hiki ambacho mara nyingi hutimika katika mafundisho darasani, kimeegezwa kuashiria kwamba, nyumba hii huenda ikawa ni chumba cha kusomea.

Watu hawa wanaonekana kuwa katika mashindano ya uendeshaji baiskeli. Watu hawa ambao wamevaa magwanda yaliyoandikwa Kenya yaliyo meusi mengine yaliyo meupe na yanayo vinara vya bendera ya Kenya wanaonekana kuwa katika ushindani mkubwa wa uendeshaji baiskeli.

Moja wapo ya spoti ambayo imeruhusiwa na ambayo imebobea nchini Kenya ni riadha na michezo ya ukimbiaji. Michezo hii imeletea sifa nyingi taifa letu la Kenya na michezo hii imefanya kwamba, jina hili liweze kupepea angani zaidi. Wachezaji au wakimbiaji kwa mfano, Kimani ni mmoja wapo wa wakimbiaji ambao wameletea sifa taifa hili letu na kupeperusha bendera yetu juu na juu zaidi.

Wachezaji ambao wanaishi na ulemavu wakiwa katika shughuli za kucheza . Wachezaji hawa ambao wako katika mchezo rasmi wakiwa pamoja na refa wao wanonekana kushindana . Wachezaji hawa ambao wamevaa nguo za rangi mbalimbali nguo nyeupe , nguo ya rangi ya kijani wanaonekana kuwa katika shughuli ya kushinda.

Mpangilio wa darasa ni jambo moja muhimu katika uendezaji wa masomo kwenye darasa hilo kwa wanafunzi na hata walimu , kwa hivo ni vizuri darasa liwe limepangwa vizuri ili likaweza kumvutia mwanafunzi anayekuwa darasani likaweza kumvutia mwalimu anayefunza na hata kuweza mazingira kuwezesha mazingira ambayo yanazingira masomo ya darasani.

Mtu huyu ambaye anaishi na ulemavu amejiingiza katika mto huu ili kuendesha mashua hii. Na japo ana ulemavu anajizatiti ili angalau akaweze kufanya kazi hii ambayo ni ya ushindani. Katika mashindano mbalimbali. Huyu ambaye amevaa nguo nyekundu ambayo imeandikwa kenya anafurahia mchezo.

Faili mbalimbali zikiwa zimerundikwa pamoja faili hizi ambazo ni za kitofauti za rangi tofauti zimeekwa hapa kuna faili ya rangi ya bluu kuna ile ya rangi ya kijani kuna faili nyekundu na kuna mwisho pale chini faili ya rangi nyekundu na nyeusi.

Mkenya huyu ambaye amevaa nguo ambayo imeandikwa Kenya amefusu mashindano ya Paris mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne mkenya huyu ambaye anaonekana kuwa na ulemavu yuko kandokando ya bahari.

Haya ni maji mengi na mtu ambaye anaendesha boti ndani ya maji, mtu huyu ambaye anaonekana furaha na kunyosha vidole vyake viwili anajivinjari ndani ya maji, kuashiria kwamba mda wake ndani ya maji umekuwa ni mda ambao ni mzuri.

Katika shirika la Kenya Institute of Special Education , anaonekana mmoja wa wakurugenzi ambaye anatoa habari katika kongamano hili la kuhakikisha kwamba vipawa vinaweza kupewa kipau mbele. Shirika hili ambalo linashirikiana pamoja na mashirika mengine kwa mfano KICD, TSC na mambo mengi limeitisha kongamano kubwa kama hili.

Katika mlango huu kuna bango ambalo linawakaribisha watu kuingia ndani. Katika bango hili kuna neno ambalo limeandikwa na kisha likaelezwa. Neno hili katika lugha ya kiingereza ambalo ni " welcome " au karibu. Inaonyesha jinsi ambavyo watu wengi wamekaribishwa katika sehemu hii.

Asiya Sururu Mohammmed moja wapo ya wachezaji ambao wamebobea katika shughuli mbalimbali japo ni mtu ambaye anaishi na ulemavu ambaye amezaliwa mwaka wa elfu moja kendamia tisini na mbili kule Mombasa, amejituma kujiingiza katika michezo kuonyesha kwamba ulemavu si kizuizi cha michezo ama kusoma.

Mara nyingi kwenye darasa utakumbana na vifaa vya kusomea kama vile dawati, kiti na vifaa hivi kwa madarasa mengi hutumika ili kuendeleza masomo, kwa hivo vifaa hivi ni muhimu katika shule yeyote na vinahitajika kuwapo katika hali nzuri ili ziweze kuchangia katika masomo kuendelea.

Wachezaji ambao wanaishi na ulemavu wakiwa na makocha wao. Wamesimama kupiga picha ili waanze mchezo. Wachezaji hawa ambao ni wa mchezo wa kandanda wamepigwa picha ili waweze kuonyesha kwamba ulemavu wao si kitu bali wanaweza kucheza michezo.

Kwenye chumba hiki kunaonekana ubao kisha kifutio ambacho kimewekwa katika kijisehemu cha mbele cha darasa hili. Kifutio ambacho hutumika kufuta ubao huu kimewekwa ili kusaidia katika shughuli ya kufundisha. Kifutio hiki ambacho ni cha rangi nyeusi kimetumika ili kiweze kusaidia sana katika masomo.

Kitabu cha grade ya pili, ambacho kinaonyesha jinsi ya kua na afya, jinsi ya kuebuka na jinsi ya kuwa na ubora wa kufanya vitu. Kitabu hiki ambacho kina picha za watoto ,picha za watoto pamoja na walimu wao, mojawapo ya vitabu vilivyoidhinishwa na kampuni ya KICD .

Mazingira ya shule ni mojawapo ya njia ya kuimarisha elimu katika bara letu la Afrika na nchi yetu ya Kenya, kwa hivo mazingira mazuri huchangia uwezekano wa kuwa na elimu bora katika maeneo haya, na katika viwango vya juu kwa wanafunzi, kwa hivo tunatarajia mazingira ya elimu yawe safi, mazingira ya elimu yawe bora ili mwanafunzi aweze kufanya vizuri.